Mabasi kadhaa yanayotengenezwa ndani ya kiwanda. Mengi yana rangi ya chungwa huku moja ikiwa jeupe katikati. Pengine bado halijapakwa rangi. Yamepangwa kwenye laini ya uzalishaji na sakafu ina mistari ya kijani kibichi. Nguzo za chuma zinashikilia paa la jengo na dirisha kubwa pamoja na taa za kiwandani zinatoa mwangaza wa kutosha. Maandishi ya kichina yanaonekana kwenye baadhi ya chungwa.

Gari zimepangwa kwa mstari mrefu ,zikiangalia upande mmoja ,zina rangi tofauti kama nyeupe na nyeusi ,zinakaa ziko kwenye uwanja mkubwa wazi .Anga lina mawingu meupe na bluu ,likipendeza sana.

Rafu nyingi zilizojaa Tray za mayai. Tray hizo zina rangi tafauti kama nyekundu, kijani, blue na njano. Mayai yenyewe ni ya rangi ya kahawia na yamepangwa vizuri kwenye Tray hizo. Rafu zimetengenezwa kwa chuma na zimebandikwa ukutani. Sehemu hii inaonekana kama duka la kuuza mayai au ghala la kuhifadhia.